Madaktari wawili wa kiume wakiwa katika chumba maalumu cha matibabu, wakivalia mavazi ya kidaktari wakiwa pamoja na mgonjwa mmoja wa jinsia ya kike, wakimfanyia matibabu ya meno.

Kuta za mtaro wa maji, zilizosombwa na maji yanayopita kwa kasi kwenye mtaro huo na hivyo kuhatarisha mazingira ya nyumba zilizopo karibu na mtaro huo.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika na matabibu katika hospitali mbalimbali, ili kuweza kufanya hali ya kiafya ya mtu irudi katika usawa aliokuwepo nao zamani.

Vifaa vya hospitali vikiwa katika vifungashio vyake maalumu, vikiwa tayari kwaajili ya kwenda kutumika kwa ajili ya matibabu kwa wagonjwa tofautitofauti, vikiwa vimehifadhiwa katika shelfu.

Chumba mojawapo miongoni mwa vyumba vilivyopo katika hospitali kilichosheheni mitungi mbalimbali ya gesi, kwa ajili ya kuzalisha nishati ili kuendesha hospitali hiyo.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo la hospitali kwajili ya huduma mbalimbali, pembeni kukiwa na gari kwajili ya huduma ya kwanza ili kuwafikisha watu waliopatwa na ajali katika hospitali kwa haraka.

Mazingira yanayoonyesha hospitali, ikiwa na ofisi pamoja na viti maalumu, kwa ajili ya kukaa wagonjwa wafikapo hospitali.

Mwanamke mmoja akiwa anapita katika moja ya korido za jengo kubwa la hospitali, linalotumika katika kusaidia afya za watu kurudi katika usawa.

Wauguzi wawili wa jinsia ya kike, walioshika dawa maalumu zenye maelekezo ya jinsi gani ya kutumia dawa hizo, wakiwa wamevalia mavazi ya kazi yao.

Muuguzi akimchoma sindano maalumu, mgonjwa kwa ajili ya kumpatia matibabu zaidi ya matatizo ya meno.

Mtoa huduma wa kike akiwa katika chumba cha matibabu, akiwa anachukua vipimo vya afya vya mgonjwa wa kiume aliyolala kwenye kitanda ndani ya chumba hicho.

Tabibu wa kiume, akiwa katika chumba cha hospitali, akiangalia hali ya mgonjwa ambaye bado anaumwa ili apate kujua ni jinsi gani anaweza kumsaidia mgonjwa huyo.

Madaktari wanne waliopo katika chumba maalumu cha upasuaji chenye mifumo ya kisasa na mizuri, wakiwa pamoja na mgonjwa wakimfanyia matibabu katika chumba hicho.

Chumba maalumu kinachoonesha wauguzi wawili wa kiume na wakike, kinacho husika na upimaji wa magonjwa tofautitofauti kwa ajili ya kupata majibu.

Madaktari wanaohusika na magonjwa ya watoto wakiwa wanatoa huduma kwa watoto waliobebwa na kundi kubwa la mama zao waliopo katika maeneo hayo ya kutolea huduma.

Wazazi wawili wakiwa na mtoto katika chumba maalumu cha matibabu ndani ya hospitali, baada ya kufanyiwa matibabu juu ya mtoto huyo.

Madaktari wawili wakike waliovalia barakoa na kufunika nywele zao vizuri, wakiwa katika chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya mtoto.

Kabati maalumu linalokuwa katika duka la kuuzia dawa, likiwa limesheheni dawa za aina mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa na kusambazwa kwa wateja.

Dawa za asili zikiwa zimewekwa katika machupa mbalimbali yenye ujazo tofauti tofauti pamoja na rangi tofauti tofauti, ili kuweza kutofautisha dawa hizo tayari kwaajili ya usafirishaji ili kuwafikia wateja wa dawa hizo.

Vifungashio vingi vya aina mbalimbali vilivyobeba dawa za asili zikiwa na maelezo ya jinsi gani ya kutumia dawa hizo, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mwanamke akiwa katika mimea iliyochipua na kumea vizuri, akichuma dawa kwa ajili ya kwenda kutengeneza na kuponya ugonjwa alionao.

Mimea iliyoota katika mazingira ya asili ambayo inawezakutumika kama dawa ya asili, kwaajili ya kutibu magonjwa tofautitofauti.

Boksi maalumu zilizofungwa vizuri zikiwa zimebeba dawa za asili ya ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali, zikiwa tayari kwa ajili ya usambazaji kwa wateja mbalimbali.

Mmea ulio ota katika mazingira mazuri na asilia, tayari kwaajili ya kuchumwa na kuweza kutengenezewa dawa za asili, kwa ajili ya matibabu mbalimbali.

Bakuli zenye ukubwa tofautitofauti, zikiwa zimebeba dawa za asili za aina tofautitofauti, ambazo zinaweza kutumika kutibu magonjwa tofautitofauti ya binadamu.

Chupa yenye dawa ya asili iliyotengenezwa kwa mchanganyiko wa limao pamoja na kitunguu maji, lenye maelekezo juu yake jinsi gani ya kutumia dawa hiyo.